Hii ni soko kubwa la watu wengi. Watu wengi wamekusanyika katika eneo hili, wengine wao wakiwa wanauza au wananunua bidhaa mbalimbali kama mboga, matunda na bidhaa zingine za kila siku.

Sehemu ya mtaa iliyo na duka au biashara ndogo, kuna lango la kijani limefungwa, pembeni kuna kibanda au mlango mwingine wa duka lenye bidhaa mbalimbali zinazoonekana ndani, na mtu mmoja amesimama karibu.

Ubao wa kubadilisha fedha kutoka benki ya Oriental Commercial Bank. Ubao unaonyesha tarehe, muda, viwango vya kubadilisha fedha kwa sarufi mbali mbali kama dola za Marekani.

Tangazo la kampuni ya AAR Insurance linaeleza huduma za kuleta huduma za afya moja kwa moja nyumbani kwako. Maelezo muhimu inatangazwa ni unaweza kuagiza dawa ulizoandikiwa ukiwa nyumbani kupitia checkups .

Hii ni soko la mboga ambapo kuna nyanya pipilihoho za rangi tofauti, karoti, ndania na vitunguu. Hii ni biashara ya chakula au kilimo hususan uuzaji wa mazao ya shambani katika soko la rejareja.

Soko la matunda na mboga ambapo watu wameketi na kuuza bidhaa zao. Kuna matunda mbalimbali kama vile maembe, mapaipai, maparachichi. Watu walioko hapa wanaonekana wakifanya biashara zao.

Wagu wawili waliomo kwenye duka la magari wakiwa wanacharge gari la umeme. Mmoja anaonekana akimueleza au kumuonyesha mwingine jinsi gari linavyotumia charge .

Hili ni tangazo la huduma za bima na ukarabati wa nyumba likiwa na maandishi protect your dream home for 20 years with single premium huduma zinazotolewa ukarabati wa ndani ya nyumba.

Maegesho ya magari yaliyojaa ikiwa na mstari ya magari ya aina a na rangi tofauti tofauti yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Hii inaweza kuwa yadi ya magari ya kuuzwa eneo la furdha au sehemu ya biashara.

Kuna magari mapya ya kifahari yaliyoandaliwa kwa safu safi tayari kuuzwa. Jengo lina madirisha makubwa ya vioo yanayoingiza mwanga mwingi wa asili na dari ya kisasa yenye taa nyingi.

Tangazo hili linaeleza aina mbili za bima kwa pikipiki; bima kamili, bima ya kuumiza watu wengine kwa pikipiki za usafiri wa umeme, bima ya kuumiza watu wengine kwa pikipiki zake binafsi.

Soko kubwa lenye watu wengi wakiuza na kunua matunda na mboga. Kila mfuko au kikapu kimejaa aina tofauti ya matunda yenye rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani, machungwa na rangi nyingine.

Aina ya bima ya afya inayotolewa na haziono insurance agency kwa kushirikiana na jubilee agency maelezo muhimu yaliyomo kwenye bango ni huduma zinazo tolewa na maelezo ya mawasiliano.

watu wanachagua nguo katika soko la nguo za mtumba. Nguo hizi ni nguo lizilotumika hapo awali na zinauzwa kwa bei nafuu. Soko la mtumbaa ni sehemu muhimu kwa watu wengi kwa sababu hupewa fursa ya kupata nguo nzurui.

Mtu aliyeshika mafungo ya noti za pesa za Kenya hasa zile za shilingi elfu. Noti hizi ni sehemu za sarufi za Kenya na zinawakilisha dhamani kubwa ya fedha.

Mtu akimkabidhi mwingine funguo ya gari. Hii ni ishara ya kukabidhi au kuhamisha mmiliki wa gari labda baada ya kununua au kukodisha. Mtu anayepokea anaonekana kuvaa suti ikionyesha tukuo rasmi au la kibiashara.